Daktari anapaka makucha ya huyu mgonjwa kwa sababu amepata dawa. Hii kupaka rangi kwa kucha moja, kidole moja ni kuonyesha ya kwamba yeye ashapata chanjo ili asiweze kueda kurudia kupata chanjo ingine ambazo si ya kurudia.

Daktari wa meno ako kwa ofisi yake. Mgonjwa anaumwa na meno amekuja kwa daktari ili apata matibabu kuhusu jino ama meno yake. Yeye daktari anamfuza huyu mgonjwa jinsi ya kutuza meno.

Huyu nyanya anapata sindano ya chanjo. Yeye ameenda ili apate chanjo ambazo madaktari wamekuja hapa ili kupeana kwa wananchi chanjo hizi. Huyu amepata chanjo ili aweze kuepuka na magonjwa hatari ambazo zinaeza sababisha kifo kwa watu.

Dada huyu amekuja hospitali. Daktari kuhusiana na huyu dada ili daktari aweze kumweleza huyu vile anaumwa na vile atamtibu huyu dada kwa njia ya bidii.

Daktari anatunga ku anataka kudunga sindano mkunjo ili aweze kupata matibabu na aweze kupona haraka. Mkunjo huyo amekuja hospitali kwa sababu ya maumivu. Yeye amtieleza kwa daktari na daktari ameshiweka dawa sake kwa sindano.

Daktari huyu ambaye yeye anauza dawa, yeye kwa duka lake amezipanga dawa kwa njia ya kipekee. Yeye amezipanga ili wagonjwa wakija hapa kununua dawa ama kutibiwa anaweza toa dawa zake kwa njia ya rahisi.

Wagonjwa wako hospitali wao wamelaswa hospitalini tayari wanaendelea na matibabu mbalimbali kulingana na ugonjwa ambazo wamesileta hapa waaje hospitslini.

Mama huyu ameleta mtoto wake kwa hospital. Daktari anadunga shindano mtoto wake, mtoto analia kwa uchungu sana kwa sababu anaskia uchungu akidungwa na shindano. Mama yake amefanya vizuri kuleta mtoto hospitali ili apate dawa.

Mzazi ameleta mtoto wake kwa hospitali , daktari amepata mtoto ameweka yeye kwa kitanda hili aweze kumtibu mtoto ama kupea chanjo daktari anatabasamu kwa making mtoto huyu iwe aweze kupea mtoto dawa ama matibabu.